Hapa ni mahali ambapo wapo vijana watatu wanakula viazi vilivyokaangwa na kuna pia ukwaju uliopo kuwapo kuweza kuwafanyisha wao wasikieutamu wa chakula hicho.

Mti wa mnazi uliyo pembezoni mwa bahari, mchanga mweupe uliyo na taka kidogo, hata pia kuna nyumba iliyojengwa na mbao na imeekezwa makuti. Huku hali ya anga imenawiri, ipo shwari mawingu meupe yako.

Kijani aliyevaa kofia nyekundu amevaa shati nyeusi na suruali nyeusi na viatu vinavyojulikana kwa jina champali, anakamuwa ng'ombe maziwa. Amezuia kijagi maziwa meupe yapo ndani katika shamba lao.

Kijana aliye chutama ana mkamua ng'ombe maziwa. Rangi yake ni ya browni na nyeupe. Kando kuna miti yaliyokatwa yaliyo nyooka. Rangi ya miti iliyo nawiri ni ya kijani. Mchanga mwekundu upo hapo.

Samaki aliyeweza kuchomwa amepakwa na tomato juu. Saladi imewekezwa pembezoni mwa sahani hiyo. Kuna limau pia lipo hapo na sahani lenyewe ni nyeupe. Chakula kitamu hichi

Mzee aliyevalia kofia nyeupe, ana miwani, anafurahia, amevaa shati la rangi ya buluu. Ameshikilia mfuko akifunika ndizi. Bado hazijaiva. Ni wakati wa mavuno.

Samaki wa kuchomwa aliyeegezwa katika meza. Viti vya buluu vilioko kando vimeekwa hapo. Aliyekuwa amesimama ni mfanyibiashara mmoja amevalia sare yake ya kazi, shati nyeupe na inaokaniwa pembezoni mwake kuna biashara nyingine.

Wanawake waliovalia sare tofauti wapo katika biashara yao ya samaki. 𝑊ametulia na wakiangalia wanunuzi ama wakiwasubiria wanaokuja kutaka kununua bidhaa zao. Huu ni wakati wa biashara. Nguo zitanawiri na rangi tofauti tofauti, kijani, nyekundu, nyeusi, nyeupe na hata vilemba vyao vya kichwa wameweza kuvalia.

Mashini ya miwa kijana aliyevalia shati la manjano ndiye mhusika mkuu wakufanya biashara hii. Mashini yenyewe iko na rangi mbili kijani na nyeusi ameweza kuweka miwa ndani akiendelea na shughuli zake za kawaida.

Chakula kimeegeshwa hapo kinaitwa biriani. Watu waliojumuika pamoja wanakunywa soda inayojulikana kama Fanta. Wengine wameshika vijiko wanakula chakula hicho, mayai, kachumbari, pilipili ikiwa pembezoni mwa sahani hiyo, wengine wakitumia mikono. Simu imeegeshwa hapo imewekwa chini.

Mchanga mweupe, mti uliyonawiri ya rangi ya kijani ikiwemo mnazi, kuna makuti pembezoni mwa picha hii. Jabali lililo hapo lililoweza kumea miti, hapo ni ufuoni mwa bahari hindi.

Chakula cha asubuhi maarufu; mbaazi, mahamri, chai, sambusa, limau vipo vyote hapo katika sahani kubwa iliyowezesha kubeba vitu vyote.

Watu wawili wa jinsia tofauti wanaonekaniwa wakiwa mbele ya ndizi, moja wao ni mwanamke aliyejifunga kitabala kwa kichwa, mvulana amesimama, hapo kando pia kuna mtoto aliyobebwa aliyovalia sare ya rangi nyekundu, watu wamekuwa katika majumba yao yasiyo na rangi wapo wametulia.

Msichana aliyeshikilia kijikaratasi cha kaki ya rangi ya buluu. Kwa kando kunaonekaniwa mtu ameshikilia simu akiendelea kupiga mahesabu aliyevalia sare zake za kazi. Rangi ya manjano na nyekundu. Bajia, sambusa, Viazi hata pia vitumbua.

Biriani, ni chakula kimoja maarufu kilicho na rangi tofauti katika mchele wake. Nyeupe, manjano, na hata pia rangi ya nyekundu. Pilipili iliyoegeshwa kando. Kuna viazi na mchuzi uliopikwa kwa nyama au kuku na kuna saladi,

Viti vimetengenezwa na miti ya kukaushwa ,yapo Katika ufuo moja wa bahari hata pia Kuna meza ya ilioegeshwa hapo isiyo na rangi. Rangi ya kijani inaonekaniwa ikiwa juu ya mti wa mibuyu , hapo ni katika ufuo mmoja maarufu.

Mchanga mweupe, ulio kando ya bahari. Miti yaliyonawiri yapo na rangi ya kijani. Minazi. Kuna vibanda vilivyojengwa na makuti. Kuna watu wanafanya biashara zao, wapo ndani ya sehemu hiyo. Uchafu unaonekaniwa nje hapo.

Mzee yupo katika biashara yake ya kuuza madafu. Kuna yale yaiyokatwa. Amekalia kibao. Amevaa kofia ya kiislamu. Yeye mwenyewe amevaa shati la rangi ya nyekundu lililoparara lakini ameshikilia mfuko wa buluu akiendelea shughuli zake za kikazi.

Mishakiki yaliyochomwa. Nyama imeweza kuiva vizuri sana, imewekwa kwenye chuma kiembamba hata pia sahani iliyo na rangi nyeupe imeweza kuwekwa hizo chakula. Kuna meza hapo kando yake na vimeiva vizuri.

Nyumba za kienyeji zilizoweza kujengwa kwa udongo na makuti. Neti yaliyo pembezoni mwake ni za rangi ya kijani na maua yaliyo na rangi tofauti. Mtu anaonekana akitembea amebeba fuko aliyevalia kofia na shati ya buluu.

Mnyama huyu anajulikana kwa jina simba anatembea katika kichaka kilicho na rangi ya kijani, anaonekaniwa akiangalia kwa mbali huku miti yaliyopo kando yake yamenyauka kidogo kulingana na kiangazi cha jua.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama mamba. Hapo kando kuna waya kabisa iliyoko ndani karibu na bustani lake na kuna maji pia ya kuweza kumfanya aweze kupata furaha. Watu wanaruhusiwa kumwangalia kwa nje.

Ng'ombe huyu yupo Katika zizi lake , kuna vigelele viwili rangi ya manjano na nyeupe, Kuna mabati na hata pia miti yaliyo kando na mengine ya rangi ya kijani hapa ni shambani mahali ambapo anawekewa kunywa maji .

Sehemu ya biashara ilionawiri. Ukumbi wa watu wamefurika wanaangalia kinachouzwa. Mishakiki ya kuku, ya nyama rangi tofauti tofauti, nazi, ndizi, hata pia kuna kitoweo kiliochokandwa hapo.

Mvulana mmoja aliyeshikilia dafu mkononi na kisu akiendelea kulipara, kulikata vizuri amevalia kofia nyeusi, shati la rangi ya nyekundu na suruali nyeusi. Amewekeza baiskeli yake hapo ilio na madafu mengine.

Chakula kitamu kimewekwa juu ya sahani nyeupe kuna samaki kuna mchuzi ulionawiri ran𝑔𝑖 yake ya yellow wali mweupe hata pia kuna kitu kilichoweza kuzuia kilicho rangi ya kijani kimekaa kando yake.

Nyama za kuchoma zilizo aina tofauti, pembezoni mwake kuna kachumbari, limau, kitunguu hata pia samaki wa aina ya kamba wanaonekaniwa kwa kando, meza ufuoni mwa bahari hii, miti yaliyo na rangi ya kijani yapo pembezoni.

Biashara ya vitu vinavyouzwa na mwanamke mmoja ;sambusa, viazi vya karai, bajia, katilesi, vitumbua ata inaonekaniwa kuna wanunuzi hapo. Kuna karatasi za kaki za kuwekea vitu hivyo ndani.

Mahamri, mbaazi za nazi, viazi, limau, chatine, kababu ,zimeegezwa katika sinia moja iliyo na meza ya rangi ya brauni. kuna simu hapo iliyozima, nyeusi.

Hindi la kuchomwa lililokuwa tayari limekatwa mara mbili. Kuna muhogo hata pia kuna viazi tamu vilivowekwa kwenye jiko. Mkono unaonyesha ishara ya kuwa ni mtu aliyenunua ama mnunuzi aliyekuwa tayari kuja na kupewa kitu alichoagiza.

Ndizi aina ya rangi ya kijani inajulikana kama matoke. Watu waliovalia sare zao za kazi rangi ya nyeusi, hata kijani. Wanaonekaniwa wako katika lori ya rangi ya buluu na green wakiendelea kushukisha bidhaa hizo. Hapo kando pia kuna miti kadhaa.

Mahali parwaji kwa biashara. Chakula kimenawiri kwa aina aina. Nyama choma, samaki, kuku, viazi vya karai. Muuzaji ameshikilia kitu cha kuwekea utamu ndani yake. Watu walioko pembezoni hapo ni wanunuaji na wauzaji pamoja.

Madafu ni moja wapo ya matunda au kinywaji kizuri saana kinaweza kukusaidia katika tumbo. Hapo yameweza kukatwa na kuegezwa pembezoni mwa biashara mwa muuzaji. Kuna mtu au watu waliopo kando wakiweza kuzungumza au kununua bidhaa hiyo.

Ufuo wa bahari ulionawiri una mchanga mweupe hata miti ya rangi ya kijani. Kiore kimeegeshwa hapo kimetulia kinangoja wakati wa kufanya shughuli zake za uvuvi. Kina vigongo tofauti pembezoni mwake.

Sahani nyeupe zilizowekwa chakula. Samaki wa kupakwa na samaki aliyechomwa, ndimu pembezoni mwa sahani nyeupe, kachumbari, sima hata iko kwa orodha hio ya malishi.

Vyakula vya kiswahili vimeekezwa meza, vitumbua, viazi vya karai, tai, sambusa. Muuzaji anaonekaniwa akiwa na bashasha, pembezoni mwake kuna watu wamekaa wakiwa wanapiga story zao. Hapo ni mahali pa bishara duka la green la mpesa lipo nyuma pia.

Sokoni vitu vilivyowekwa tofauti vinauzwa. Kuna vitunguu, viazi, kuna dawa za michuzi, mabuyu na row zilizowekwa vitu hizo kuna magunia na vikapu.

Chakula kinajulikana kwa jina la biriani kinamchanganyiko wa rangi mweupe, rangi ya manjano hata nyekundu, viazi katika mchuzi huo kumewekwa kuku kando yake kuna pilipili pia saladi iliyochanganywa na kachimbari ambayo ni.

Madafu mawili yapo hapo chini ya barabara. Inaonekana tayari kua maji yashayewa, imebakia rabirabi. Jua limechomoza. Barabara hio ni ya biashara ya madafu. Watu wote wanapenda kunywa madafu hayo.

Soko ili inauza vitu tofauti, bidha zenyewe zikiwemo majano safi ,pilipili, dalasini na tangawizi. Muuzaji amesimama katika chumba kilichopigwa rangi ya Kijani watu wengine wanunuzi wanataka kununua vitu moja wao akiwa amevaa kanzu na amebeba mfuko wa blu.

Chakula cha biriani kilichotengenezwa na wali mweupe ina rangi mbili tofauti nyeupe na manjano, viazi na nyama katika mchuzi huo hata saladi, kachumbari iliopo pembezoni mwake imechanganywa na avocado . Sahani nyeusi iliobeba chakula hicho.

Chakula kitamu kilichoegezwa kwenye sahani nyeupe kinajulikana kama biriyani ikiwemo kuku, viazi na rangi tofauti nyeupe, manjano, nyekundu hata pia kuna kijiko kilichoegeshwa pembezoni mwake.

Ufuo wa bahari ulio na mchanga mweupe pembezoni mwake kuna kibanda kinachojengwa na mbao kisha kuna miti tofauti yaliyonawiri, moja wapo ni mti wa mnazi, rangi ya kijani.

Ufuo wa bahari ulionawiri mchanga mweupe hata pia kunaonekana kuna bango. Miti ya rangi ya kijani ya pande zote na kuna mnazi. Vinyuni vilivyoegezwa hapo viko katika hali ya kurekebishwa. Hapa ni wakati wa mchana. Hali ya anga iko shwari.

Mishikaki miwili yameegezwa pembezoni mwa meza hio. Sahani nyeupe inaonekaniwa kwa kando. Mkate wa mayai wa jina maarufu ameshikilia kijiko wakati alipovunja yai anakoroga pamoja na mkate na nyama ilioweza kukatakatwa kidogo inajulikana kama kima.

Viazi vya karai, bhajia rangi ya manjano vimeegezwa, rangi ya brauni iko katika vyakula hivi kuna pilipili Kati ya viazi hivyo hapo ni mahali mambo vimewekwa katika sinia.

Ng'ombe aliye na rangi nyeupe nyeusi anakunywa maji. Wakati huo huo anachukuliwa maziwa, yaani kidude kilichoekwa hapo kieupe na paipu zilizoweza kuwa automatic kabisa.

Mishakiki ni aina ya nyama zilizochomwa, ukwaju uliyo pembezoni mwake na watu wamesimama wakiendelea kuchoma nyama hizo, mmoja aliyevalia shati nyeupe ya mkono mirefu rangi ya manjano na rangi ya nyeusi. Wote hawa watatu wanataka kukula chakula hicho.

Chakula kitamu kilichonawiri kilio na rangi ya manjano. Hapo pia kuna mishakiki kuna mchuzi kwa mbali uliopo uko kwenye sahani nyeupe, kuna kijiko kuna hata limau na kachumbari. Kuna vitu vizurii.

Shawarma, moja maarufu ya nyama ya kuku inachomwa, muuzaji ameshikilia kisu na kijiko akiweza kuchanganya changanya. Hapo pembezoni mwa barabara mjini Mombasa, kuna watu wanatembea wakiwa wanaandamana.

Wenyewe wanaviita vyakula vya baharini vilivoegeshwa. Ni aina ya samaki tofauti waliochomwa hata pia wengine kukarangwa na kufanywa kama supu. Wapo kwenye biashara. Hapa ni kwenye mgahawa. Taa unawaka. kuna mtu aliyevalia nguo ya rangi nyeupe na ina kidogo rangi ya manjano yuko hapo na ukuta.

Chakula kimewezwa kubebwa kinapelekewa mteja. Hapo kuna soda ya Fanta na pia kuna kachumbari na biriyani yuandamana nayo na pilipili ya mchuzi iliyonawiri. Pia ameweza kubeba viazi ambavyo vimewekwa tomato ju𝑢 yake.

Kachiri ni aina ya chakula kilichotokana na muhogo. Ilikatwa na muuzaji huyu aliyevalia shati la yellow . Nyingine ni muhogo uliyo pembezoni mwake, karai na mafuta yaliyopo hapo yanayochemka ndiyo jinsi ya kutengeneza chakula hicho.

Kibanda kilichotengenezwa kwa mabamba na mbao. Hata pia kunaonekaniwa kuna madafu yaliokatwa yaliyo na rangi ya kijani. Mti upo nyuma hata pia hapo ni mahali ambapo kuna manyasi yaliyonyauka kidogo na yaliyo na rangi ya kijani.

Sinia iliyobeba vyakula tofauti, bajia, sambusa, viazi vya karai, katilesi hata pia hapo kunaonekaniwa kuna vijibeseni vilivyo kando vya rangi tofauti, nyekundu na bluu.

Manyasi yaliyo na rangi ya kijani. Hapa ni katika hoteli moja maarufu mjini. Nyumba ilionawiri iliojengwa na bawa la makuti lipo hapo na rangi ya brauni. Kuna vitanda vilioegeshwa na vina godoro la rangi ya buluu.

Pilau ni chakula mojawapo kizuri sana. Kimeweza kushikiliwa kwa mkono na mvulana mmoja aliyeweza kupakua sahani hio. Pembezoni mwake kuna samaki wawili walioweza kupakwa hata pia kuna nyama na wali mweupe. Kando kule kuna mtu ameweka kidude cha mabuyu.

Tumbili wawili mmoja akiwa chini, mwengine aliyekuwa juu akitembea kwa chuma, rangi ya kijani inaonekaniwa katika wire hizo. Twiga watatu wanakula walio na rangi nyeupe na brown . Jua limechomoza, kuna rangi nyekundu kwa pembeni mwa.

Wafanyabiashara wanaonekana wakiwa katika shughuli zao za kazi za kawaida katika tamasha lililowazi. Chips , mahindi, nyama ya kuchoma , samaki, viazi hata kitoweo cha ukwaji kipo pembezoni mwa biashara hizo. Waliyovalia sare ni wafanyabiashara wakuu.

Lishe hii inajulikana kwa jina, manzi. Viazi karai, biriani, kachumbari iliyochanganywa na tomato , kitunguu, nyama ipo kwenye mchuzi huu, saladi pembezoni mwake kuna ukwaju. Sinia iliyoweza kubeba vitu vyote hiyo ipo hapo.

Wali, samaki wa kupaka, limau, saladi ziko pembeni mwa sahani hizo nyeupe. Hata pia mbebaji yuko hapo aliye valia nguo yake sare yake ya kazi ya nyekundu. Hapo ni mahali kuna meza na ni mahali pa kulia.

Kuna aina ya samaki wameegeshwa katika soko moja kuu, watu wanaonekaniwa wakinunua bidhaa wanazozipenda hapo. Kuna beseni za rangi tofauti zimeekezwa samaki hawa, biashara inaonekana muhimu pahali hapa.

Wali ni chakula kimoja maarufu Kenya ambapo kinapikwa na utofuati. Biriani ina rangi tatu: nyeupe, manjano na nyekundu. Kuna yai pembezoni mwake hata pia kuna mchuzi uliowekwa nyama ama kuku. Kando yake kuna wali mweupe na sukuma wiki zimeegezwa katika sinia za rangi ya jivu.

Ufuoni mwa bahari mchanga si mweupe, kuna miti yaliyo pembezoni ya hapo na ufuo wa bahari unaonekaniwa, kwa mbalii kuna maji ata pia kuna mabuyu, mti wa ubuyu uliyo pembezoni hapo mwa bahari hiyo.

Picha hiii inaonekana kuna miti ambayo imezungukwa na nyasi za kijani pia kuna bango ambazo zinaashiria alama ya vitu fulani. Hapa ni katika bustani moja zuri sana liliopo nje ya nyumba ya mtu ama hoteli.

Sokoni kuna bidhaa tofauti zimeegeshwa hapo manjano, iliki, tangawizi, watu wapo hapo wanauza ndizi na wanunuwaji pia wameandamana mwingine wamevaa nguo ya kislamu amejifunika buibui hata ninja pia.

Biriyani iliyoegeshwa katika sahani nyeupe ni chakula maarufu mjini Mombasa iliyo na rangi tofauti. Wali huu nyekundu, manjano, nyeupe, kachumbari pembezoni mwake iliyochanganywa na tomato, kitungu na hata pia yai na pilipili kuku iko ndani ya mchuzi huo.

Ng'ombe anayekamuliwa maziwa na mashine, ana rangi nyeupe na nyeusi, amefungwa kamba kwenye mdomo, kuna vyuma vimeweza kuegeshwa ili aweze kuwa na utulivu, kidude ambacho kinavuta maziwa kimewekwa paipu moja nyeupe.

Chakula maarufu kinachojulikana kwa jina biriani, kilicho na viazi rojo lililokatwakatwa na kuchanganywa na kitunguu, tomato na nyama. Sahani hiyo iliyo na rangi tofauti nyeupe, manjano imeegezwa hapo.

Vitu kadhaa vimekezwa katika duka hili la kienyeji hata pia ni vya kuchanganyia chakula. Kuna dawa ya pilau kuna hata pia tangawizi. Kuna rangi tofauti zilizoongezwa hapo.

Sambusa, mayai, kachumbari, kuku, pilipili na mchuzi ulioegeshwa katika sahani nyeupe. Biryani ni mchele ulio na rangi tofauti, manjano, nyeupe, nyekundu.

Muuzaji ameshika madafu. Kando yake kuna watu wanapita, pia kuna watu ambao wameweza kuketi, kuna mti wa mbuyu, hapo pia wanauza kachiri na mihogo.

Mihogo ya kuchomwa yamewekwa kwenye karatasi, bokisi , yameiva vizuri yana masala ndani yake. Hiki ni chakula kizuri sana ukipata kinywaji, maji ama maji ya barafu.

Jiko hili ni la aina ya biashara ya muhogo, mahindi na viazi tamu vya kuchomwa. Wanaonekaniwa kwa kando kuna kiti kilichoegeshwa cha rangi ya brown . Mtu mmoja aliyesimama amevalia nguo nyekundu. Duka nalo lipo hapo na watu wamekaa kwenye viti.

Mama aliyevalia leso anayeonekaniwa akitabasamu. Yuko katika biashara yake ya bajia, viazi, sambusa, hata pia katilesi. Ukwaju uko pembezoni mwake. Kuna mwavuli wa rangi ya nyekundu huku kwa mbali. Hata pia kuna watu wamesimama, mmoja wao aliokalia honda . Mmoja anapita akiwa amevalia barakoa.

Mama mmoja alizalia hijabu nyeusi ameshikilia kisu na mkono wake wa kushoto akiendelea kukatia samaki. Hapo ni sokoni kuna pakacha mengine ya rangi tofauti. Rangi ya buluu, kijani hata pia samaki wengine wameegezwa katika sahani moja hapo.

Mchanga mweupe, miti ya minazi, nyasi zilizonawiri rangi ya kijani. Hapo ni ufuoni, kuna kibanda cha makuti. Maji yapo kwa umbali yametulia ℎata pia kwenye mchanga kuna uchafu uliyopo nje.

Viazi vya karai, pembezoni mwake kuna ukwaju na chatne, ata pia saladi. Sahani zilizo na rangi nyeupe vimeekezwa chakula hicho, ubavuni mwake tunaona meza.

Mikate aina tofauti yaliyoegezwa katika meza hiyo. Chapati, mkate wa ufuta, nyama za kuchoma, kuku, samaki, hata pia kuna kijibirika pale kando ambacho kina chai au juisi.

Bidhaa tofauti zimewekezwa hapo katika soko ama duka moja ambalo mtu amewekwa bei zake. Kuna mdalasini, karafuu. Kuna vitu vingi sana ambavyo unaviona katika picha hii. Pilipili manga, dania, kuna tangawizi.

Samaki wabichi walioegeshwa katika soko hili. Wengine wakina mama wanaonekana wamesimama kando wamevalia madera tofauti. Mama huyu aliye na kipochi cha rangi ya maziwa anaendelea kupanga wanyama hao. Kiti ndoo nyeupe na ya rangi ya manjano.

Sambusa kuna aina ya chakula hichi, kuna mikate ya mofa viazi vya karai vilivyoekwa katika karatasi ya manila ya rangi ya brauni, kaimati, kuna tende, kuna hata mtukwa kando aliyekuwa anashughulikia vitu hivyo kuuza ama kununua.

Meza iliyoengeshwa hapo kando ina kioo, viti viwili vipo, kuna ubao ulioa na maneno ya kuonyesha mini kinafanyika apo. Nyumba hii inajulikana kama hoteli flani maarufu iliyoko karibu na ufuo wa bahari. Miti yaliongezwa hapo ni ya rangi ya kijani.

Samaki wawili wameekezwa katika mezani ilio ya rangi ya buluu. Mapakacha yameekwa chini, watu waliovalia sare tofauti na vikapu vyao. Baisikeli zipo nyuma, hata pia kuna jumba lililo na rangi nyeupe na nyeusi. Hapa ni katika soko moja kubwa watu wamengoja kufanyiwa mawasiliano yao ya kuuza bidhaa.

Madafu yaliyowekwa chini ya barabara tayari yalishaliwa, yako na mirija yaapo tofauti manjano na kijani, hapo ni mahali ambapo panapofanywa biashara hiyo, pamenawiri.

Konteina ziliyowekwa mabuyu ziliyo na rangi tofauti nyekundu, kijani, mti maarufu uliyoweza kutoa matunda haya imewekwa sukari , na watu wanapenda kuchukua na kula vitu hivi.

Biashara iliyonawiri .mishakiki, samaki yakuchoma ,viazikarai, chapati, mishakiki muuzaji aliyevaa shati la kijani. Wengine wapo Katika biashara wamekaa wanakula wakiashiria kuwa utamu wa vyakula hivi.

Nyama za kuchoma, mahindi, mihogo. Mhudumu aliyevalia sare yake ya kazi yupo na mteja ako kando yake hapo, mwenye shati jekundu. Kuna kijitaa cha kandili kinawaka. Hapo ni mahali kwa biashara.

Mkulima huyu anaangalia ndizi zake kama ziko tayari, amevalia nguo za nyumbani shati la rangi rangi na suruwali ya nyeusi. Ndizi hizo ziko rangi ya kijani na manyasi nayo pia yako pembezoni mwa boma hilo.

Kijinyumba cha makuti kiliopo kati kati ya rangi ya kijani. Mti mmoja mrefu unaonekaniwa hapo nje. Pembezoni mwake kuna mchanga wa rangi nyeupe wa bahari. Mti wa mnazi ulio mrefu aina hiyo.

Chakula kimewekwa kwenye sahani nyeupe. Pembezoni mwake kuna limau, kuku aliyechomwa, tanuri, mishikaki hata pia kachumbari, kuna kijiko na saldi za kuweza kuchanganyia chakula hicho.

Nyama maarufu zinazojulikana kama mishakiki, tandoori, kuku, limau na kachumbari imebebwa katika sahani moja nyeupe. Kwa kando kuna mti ulio na rangi ya kijani. Katika nyumba hili pia lina rangi tofauti; buluu, kijani na nyeupe na nyekundu.

Samaki wa kupaka aliyechomwa amewekezwa katika sahani nyeupe. Sima, hata pia kuna mboga kando yake iliyochanganywa na kitunguu, tomato . Meza iliyo na rangi ya browni . Hapo ni mahali ambapo ilikuwa imeweza kupigwa picha imewekezwa.

Mishakiki au nyama za kuchomwa ni aina moja nzuri saana tofauti yake ni kuku, samaki hata pia kuna mikate yaliyoegezwa hapo. Kuna muuzaji yuko hapo chini anaendelea kufanya shughuli yake. Kachumbari kilicho pembezoni kiko na hata pia chipusi.

Mahamri ni aina ya kiamsha kinywa kinachotengenezwa na unga wa ngano, yameweza kuwa tayari, rangi yake ni ya brauni imewekwa juu ya chombo kimoja cha kuzuia chakula hicho.

Samaki wa aina tofauti waliochomwa wapo katika biashara. Mama mmoja alionekaniwa hapo akiwa amekaa pembezoni mwake kuna tenobari la rangi ya kijani, anaangalia biashara inavyoenda. Kuna chupa ameieka karibu naye.

Mchanga mweupe, takataka zilizo rangi ya kijani, miti ya mnazi yanaonekaniwa yakiwa pembezoni mwake na kuna kibanda cha biashara hapo. Kando kuna vidude vya kutupia taka. Hapa ni ufuoni wa Bahari Hindi. Weather imenawiri saana.